Mkusanyiko mkubwa wa watu wakipeana mikono juu, wote wakiwa wamevalia barakoa nyeupe. Baadhi yao wamekaa kwa viti. Nyuma yao kuna jengo ndogo lenye paa jekundu.

Kiduka cha maji kinasimama katikati ya eneo kame. Watu kadhaa wanangojea zamu wengine wakijaza vyombo vyao. Maji safi ni la muhimu hapa. Bango linaonyesha ushirikiano wa miradi ya kijamii. Ardhi kavu inaashiria ukame uliopo.

Vidonge vingi vyekundu vimetawanyika kwenye meza ya mbao, vikimwagika kutoka kwenye chupa ya rangi ya kahawia iliyo wazi. Kifuniko cha chupa kiko karibu na vidonge na mshipi mrefu mweupe wa kupima, unaonekana umelala kando ya vidonge.

Mtu mzima ameketi kwenye sofa akishika mtoto mdogo. Amevalia koti la samawati lenye nembo Tabitha Medical Clinic. Mtoto amelala kifua chake akionyesha utulivu. Sehemu hii inaweza kuwa kliniki au nyumbani.

Chupa ya hudhurungi ikiwa imeshikiliwa na mwanamke mweusi aliyevaa pete mkononi. Ina kofia ya kijani kibichi huku ikiwa imeandikwa Covid cure . Mwanamke huyu amevalia pia shanga shingoni.

Chupa tatu za virutubisho, za Calcium, zimepangwa vizuri. Ya kwanza, ni kusaidia mifupa imara, ya pili, ya pili ina vidonge mia moja themanini na tatu inaonyesha kuwa ni ya mimea. Kila chupa ina habari kuhusu viungo na faida. Na rangi mbalimbali za lebo zinavutia macho.

Vinyago vya jadi, vilivyotengenezwa kwa mbao au udongo vinapambwa kwa vitu mbalimbali. Moja wapo ni chombo kama kibuyu kilichosokotwa kwa kamba kikiwa na nakshi ya kiafrika. Karibu yake, kuna kinyago cha sura ya binadamu.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha daktari, akifanyiwa matibabu ya meno. Daktari amevaa glavu na sare ya samawati. Anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa samawati mdomoni mwa mgonjwa.

Rukwama ya moto mkubwa inaonekana kwenye uwanja mkavu. Wazimamoto wawili wamevalia mavazi ya manjano. Wanatembea kupitia nyasi ndefu. Mmoja wao amebeba kifaa maalum kinachotumika kuzima moto.

Rundo ya vitu vya rangi ya chungwa vilivyofungwa kwa kamba vikionekana vitu vya kale au vya kitamaduni. Karibu navyo kuna nguo zilizokunjwa na kioo kidogo, zipo juu ya kitambaa nyekundu. Inaonekana kama dawa za kienyeji.

Shuka kubwa imetandikwa chini ikiwa na mimea mbalimbali ya asili, mizizi na matunda. Baadhi ya vitu vimekaushwa vingine vikiwa vibichi. Chupa ndogo ya rangi nyekundu inaonekana pembeni.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wamesimama karibu na kitanda cha hospitali. Mtoto mchanga amelala kitandani. Wote wanaonekana kumwangalia mtoto. Kuna dirisha kubwa nyuma. Inaweza kuwa wazazi wakimtembelea mtoto wao hospitalini.

Kikundi cha watu wengi wamevaa sare za samawati wakiwa wameshika vifaa mbalimbali. Baadhi wamebeba mabegi mgongoni. Viti vyeupe vinapangwa . Jua linaangaza lilionyesha hali ya hewa nzuri.

Muuguzi mwanamke anabembeleza mtoto mchanga. Mtoto amefunikwa blanketi jeupe lenye vitone. Muuguzi amevalia sare za kimatibabu na stetoskopu shingoni. Vifaa mbalimbali vya hospitali vipo nyuma.

Mwanamke amevalia sare ya samwati anamsaidia mwingine kufanya mazoezi ya mikono. Anashika mkono wa mgonjwa akimwelekeza katika kifaa cha mazoezi kinachofanana na njia panda.

Aina mbalimbali za chupa za virutubisho zimepangwa kwenye kaunta. Katikati kuna chupa kubwa nyeupe iliyoandikwa Nordic natural vitamin three ikionyesha kofia nyekundu na matunda meusi .Karibu nayo kuna chupa ya hudhurungi iliyoandikwa sauce natural .

Watoto watatu wanatabasamu kwa furaha, wakionyesha mikono yao iliyojaa udongo. Wamevaa nguo rahisi wakionyesha uhai vijijini. Miti mirefu inatoa kivuli nyuma yao ikionyesha mazingira asilia.

Watu kadhaa wamevalia suti nyeupe za kujikinga. Mmoja ananyunyuzia maji juu ya kitu kilichofunikwa. Wengine wamesimama karibu wakiangalia. Wote wamefunika miili yao yote. Inaonekana ni eneo la kutakasa au kushughulikia hatari.

Kikundi cha wanawake, wamevalia fulana za samawati. Wamesimama wakisikiliza mwanamke mmoja anayezungumza mbele yao. Baadhi wameshika bendera ndogo. Kuna mifuko nyekundu iliyopakiwa chini.

Daktari amevaa miwani na barakoa. Anashika chupa ndogo ya dawa au chanjo, akionyesha jinsi ya kutoa sindano. Mikono yake inafanya kazi kwa umakini. Watu wengine wako nyuma wakiwa wamevalia nguo za kawaida.

Masanduku matatu ya dawa za stamaril yao yamepangwa kwenye meza nyeusi moja liko nyuma ingine likiwa limelala mbele yake la tatu iko upande wa kulia ikiwa imelala pia, yote yana lepo nyeupe na samawati na nempo ya nusu duara

Barabara imefurika maji ya kahawia ikionyesha mazingira ya mafuriko. Wanaume wawili wanajaribu kuvuka maji hayo, mmoja akiendesha pikipiki huku mwingine akisukuma kutoka nyumba. Maji yanapiga mawimbi makubwa kutokana na mwendo wa pikipiki.

Katika eneo la wazi watu kadhaa wanafanya usafi wa mazingira. Kuna rundo kubwa la takataka zilizotapakaa chini. Wanaume na wanawake wanatumia dhana mbalimbali kukusanya uchafu. Nyuma yao kuna ua wa tofali wa nyumba.

Mwanamke amevalia kofia ya samawati na fulana ya samawati, anampa mtoto mchanga dawa. Mwanamke mwingine ameshika mtoto mwingine mdogo akitazama kwa umakini. Nyuma yao kuna watu wengine wakiwa kwenye foleni.

Mhudumu wa afya, amevaa sare za njano na samawati. Anaangalia mtoto mchanga aliyelala kitandani. Mama wa mtoto ameketi karibu, wote wakiwa wamevaa barakoa. Inaonekana ni kliniki au hospitali.

Kliniki ya meno. Mwanaume amelala kwenye kiti cha matibabu, akihudumiwa na madaktari wawili. Wote wamevalia sare za samawati, kofia, barakoa na glavu. Mmoja wao anatoa ishara ya dole gumba juu akionyesha kuridhika.

Mwanaume amesimama katikati ya uwanja akiwa ameinua mikono yake. Nyuma kuna miti mingi ya kijani kibichi. Kuna kundi kubwa la nzige linaloruka angani likizunguka eneo hilo.

Warsha wa kutengeneza barakoa. Mwanamke amevaa koti jeupe la maabara na barakoa akishona kwa kutumia mashine ya kushona. Nyuma yake, kuna mlima wa barakoa za samawti zilizo kamilika. Mwingine yuko nyuma pia anafanya kazi hiyo hiyo.

Mikono inashikilia chupa mbili ndogo za dawa. Chupa moja ina kofia nyekundu na nyingine nyeupe. Huenda ni chanjo au sindano. Vidole, vimeshika kwa uangalifu mkubwa. Hii inaweza kuwa maandalizi ya matibabu au utafiti.

Mazingira kame yakiwa na udongo mwekundu na miamba mingi. Mti mmoja umesimama katikati ya mandhari ukiwa umekauka bila majani. Milima inaonekana kwa umbali. Anga la samawati lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Chupa ya waridi iliyoandikwa Folic acid and Iron inaonekana wazi. Kuna orodha ya faida zake chini ya jina, ni virutubisho ambavyo ni vya afya, inasema ina vidonge sitini.

Banda wazi limejaa watu wakisubiri. Mmoja ameketi akipokea chanjo begani. Mtoaji huduma amevaa fulani ya kijani kimbichi. Wote wamevaa barakoa. Inaonekana ni kampeni ya chanjo.

Hifadhi iliyo na chupa nyingi za plastiki na kioo zikiwa zimejaa maji au vinywaji vingine. Baadhi ya chupa zimefungwa vizuri juu ya meza, kamba, vikapu na vitu vingine vya kitamaduni vimetundikwa.

Muuguzi amevalia sare nyeupe na samawati. Anampa mgonjwa huduma. Mgonjwa amevaa nguo nyeupe yenye maua ya chungwa. Muuguzi anashika mkono wa mgonjwa kwa upole akionyesha huduma makini.

Nyumba iliyobomoka imelala chini ,kundi la watu limerundikana hapo wakiangalia ,wengine wameshika simu zao wakipiga picha ,mavumbi yametanda hewani , ni tukio la ajali au maafa.

Mwanamke amevalia barakoa na fulana ya samawati. Anampa sindano mwanamume mzee, aliyeketi kwenye kiti. Mwanamume huyu amevaa kofia na fulana nyeupe. Sanduku la samawati la kuhifadhia chanjo na mfuko wa manjano wa taka viko karibu nao.

Mtu amekaa akishikilia chupa nyeupe ya dawa na karatasi iliyoandikwa. Mikono imevalia shati la zambarau na suruali nyeupe. Kitambaa cha waridi kipo chini. Karatasi inaonekana kuwa na habari kuhusu dawa.

Eneo kubwa la ardhi limefurika maji machafu yakionyesha athari za mafuriko. Barabara iliyojengwa imepita katikati ya maji na madaraja madogo yanaonekana yakivuka maeneo yaliyofurika. Baadhi ya miti midogo imesimama katikati ya maji.

Mwanamke amevaa sare nyeupe anashika kidole cha mwanamke mwingine aliyeketi mbele yake akifanya mtihani wa damu. Mwanamke aliyechomwa amevaa shati jeupe yenye maua ya chungwa. Watu wengine wako nyuma.

Wodi ya watoto wachanga yenye vitanda vingi vya kuwatunza watoto wachanga. Wauguzi wawili wako kazini, mmoja akimtunza mtoto mchanga kwenye kitanda. Vifaa vya kisasa vya matibabu viko karibu. Ukuta wa rangi ya waridi unapamba eneo.

Afisa anaongea na mgonjwa. Amevalia koti nyeupe pamoja na tochi kichwani. Anatoa maelezo muhimu, huku akitumia mikono. Mgonjwa mwanamke, ameketi mbele yake akisikiliza kwa makini.

Mkono wa mtu mzima unashikilia kalamu ya rangi ya samawati na nyeusi na anaweka alama ya wino kwenye kidole cha gumba cha mtoto mdogo. Kidole cha mtoto kimevalia sweta nyekundu na kina metameta juu.

Daktari au muuguzi mwanaume, anampatia chanjo mwanamke aliyeketi. Sanduku kubwa la samawati limejaa chanjo likisimama karibu. Hii inaashiria kampeni muhimu ya afya vijijini. Mwanamke anaonekana makini na tulivu.

Muuguzi amevaa magwanda ya zambarau na barakoa. Anatoa sindano kwa mwanamke aliyeketi chini ambaye pia amevalia barakoa. Nyuma yao kuna ukuta wenye michoro ya rangi ya samawati na njano.

Wanawake watatu wazee wameketi nje labda wakipumzika au wakizungumza. Wote wamevalia vitambaa sare vyenye michoro ya chui. Mmoja ameshika mimea midogo.

Mtu amevalia suti nyeupe ya kujikinga na buti nyeusi akipuliza dawa kwenye mimea. Mkono wake umeshika kifaa cha kupulizia chenye mpini mrefu na mweusi. Tanki samani ya rangi ya chungwa imening'inia mkononi wake ikiwa imeunganishwa na bomba.

Bango ndogo jeupe lenye maandishi mekundu na samawati, imebandikwa kwenye nguzo refu. Juu yake imeandikwa doctor Chikonko, kumvuta mpenzi, biashara na chini yake kuna nambari ya simu. Mwanaume anaonekana akiangalia bango hili.

Kundi kubwa la nzige limefunika jani kubwa la mmea. Wadudu hawa wa rangi ya kahawia na miguu mirefu wamekusanyika pamoja wengine wakitambaa juu ya wengine. Mabawa yao yana michirizi mieusi na mieupe likionyesha mwelekeo tofauti.

Bidhaa ya matibabu inaonyeshwa wazi. Kufurushi kikubwa cheupe kina maandishi mengi. Kuna vichupa viwili vidogo kando yake, kimoja kina kofia ya samawati na kingine kijivu vyote vimeandikwa jina ya dawa.

Wafanyikazi wawili wa usafi wakiwa kazini wanakusanya taka nyingi. Wamevalia sare za samawati na vibanzi vya kijani vinavong'aa. Mfanyikazi wa mbele anatumia chepe huku mwenzake akishika fimbo. Nyumba za mabati zipo nyuma.

Mwanamke amevalia barakoa na shati la khaki. Amepokea chanjo begani kutoka kwa mwanaume aliyevaa mavazi ya samawati na barakoa. Wote wako ndani ya hema na watu wengine wanaonekana wameketi nyuma yao.

Madaktari wawili wa meno wamevaa nguo nyeupe na ngao za uso wakifanya kazi kwa bidii. Mmoja wao anatumia zana kwenye kinywa cha mgonjwa aliyelala. Mgonjwa amefunikwa kwa kitambaa cha samawati.

Kifurushi cheupe chenye maandishi Ngiri Sugu, kimesimama kwenye uso mwekundu. Chombo hicho kina kofia nyeupe juu yake. Lebo ya kijani kibichi ina nembo nyeusi chini. Nyuma kuna vifaa vingine vikionekana hafifu.

Chupa ndogo ya chanjo imesimama wima. Kando yake kuna sindano iliyotayari kwa matumizi. Pakiti ndogo ya kuifuta kwa pombe pia ipo. Maandishi kwenye chupa yanaonyesha ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela.

Mwanaume amevalia koti jeupe la maabara, barakoa na miwani anakagua chupa zenye kioevu cha kijani. Yuko karibu na kikasha kikubwa kilicho wazi.

Wauguzi wawili, wote wakiwa wamevalia mavazi za samawati na kofia za upasuaji, wanashughulikia mtoto mchanga, aliyelala kwenye kitanda maalum cha hospitali. Mtoto amefungwa na vifaa mbalimbali vya kimatibabu.

Barabara imejawa na maji mengi ikionyesha hali ya mafuriko. Magari mawili la samawati na bodaboda yanapita katikati ya maji yao yakinyunyizia matone ya matope. Kando ya barabara, kuna ukuta mrefu na miti iliyopandwa.

Mwanamume amevaa kofia nyekundu na nguo nyekundu na kijivu. Ameketi chini. Amejishikilia shanga shingoni. Anatumia kisu kikubwa kukata vipande vya mbao. Kalenda ya zamani imetundikwa ukutani.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu ameketi nyuma ya kaunta ya mapokezi. Nyuma yake kuna saa ukutani na bango kubwa lenye nembo ya huduma ya meno iitwayo Fine Touch dental clinic . Vifaa vya malipo ya kidijitali vipo mezani.

Mwanamke amevaa vazi refu jeusi, amesimama katikati ya ardhi kavu nyekundu. Nyuma yake na pade zake kuna mti mikavu, mingine imekufa. Chini yake, kuna mifupa ya wanyama wengi waliofariki.

Chumba cha kliniki ya meno. Madaktari wawili wamevalia glavu, barakoa na koti nyeupe. Wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum. Vifaa mbalimbali vya meno vimeekwa kwenye trei ya metali. Kuna tarakilishi ndogo na sinki nyuma.

Kituo cha kunawa mikono. Watu wanne wapo karibu mmoja akiwa ananawa, wote wamevalia barakoa. Inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya afya, eneo linaonekana kuwa kijijini.

Katika utupu, sanduku la dawa jeupe linaonyesha jina Vitamin D3. Sanduku lina mistari ya kijani kibichi na maandishi meupe. Karibu nalo, kuna ampuli moja ya kioo yenye kiowevu cha manjano.

Wanaume wawili wanavuka mto mdogo mmoja akimbeba mwenzake mgongoni. Anayebebwa amevaa kofia nyeupe na koti la njano huku yule aliyebeba akionekana akijitahidi majini.

Katika chumba cha matibabu, daktari wa meno na msaidizi wake wanampa mwanamke huduma aliyelala kwenye kiti. Daktari na msaidizi, wote wamevaa barakoa na glavu, wakitumia vifaa vya meno.

Mwanaume anajivunia kitu. Amevaa fulana ya samawati na suruali ya jeans . Ameinua mkono wake mmoja juu akionyesha ishara ya furaha au ushindi huku akitabasamu kwa bashasha.

Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu akipokea chanjo kwenye mkono wake. Mwingine aliyevalia sare ya samawati na sketi ya kijivu anampa sindano. Wote wamevaa barakoa .Mwanamke wa tatu amesimama nyuma yao pia amevaa barakoa.

Mikono miwili imeunganishwa, mmoja akiwa amevaa saa na mwingine akiwa na vifaa vya matibabu vilivyounganishwa kwenye mkono. Mikono inaonekana ikishikana kwa nguvu. Kitambaa cheupe kipo chini ya mkono. Nguo nyeupe na samawati zinaonekana nyuma.

Muuguzi mwanamke amevalia magwanda yenye maua ya samawati. Anamshughulikia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha uwazi. Kuna vifaa vingi vya matibabu vinavyomzunguka.

Mtoto analia akipokea sindano mkononi. Mtu mzima amevaa glavu nyeupe akimshika mkono. Mtoto amevaa fulana ya mistari nyeusi nanjano. Inaonekana ni chanjo au matibabu. Hali inaonekana kuwa ngumu kwa mtoto.

Mwanamke ameketi kwenye kiti maalum cha matibabu, akiongea na mwanamke mwingine labda daktari. Anayeongea amevaa mavazi ya hospitali na ana nywele ndefu zilizosokotwa. Anashikilia kalamu na karatasi akionekana kueleza kitu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti. Amevalia shati jeupe lenye madoa meusi na mkumbuu mwekundu wa njano. Mwanaume anashika kichwa chake na chombo cha kupimia sikio. Nyuma yao mtu mwengine amevaa fulani nyeupe yenye maandishi the future .

Daktari wa meno anachunguza mdomo wa mgonjwa kwa mwanga wa samawati. Amelala kwenye kitanda cha daktari wa meno. Mgonjwa na daktari wamevaa nguo za samawati. Ni kliniki ya meno.

Muuguzi anambembeleza mtoto mchanga kwenye meza. Mtoto amelala kwa amani, amefunikwa blanketi. Muuguzi amevalia sare za kijani kisamawati na ana stetoskopu shingoni. Vifaa vya matibabu vinaonekana nyuma.

Watu wawili, wakiwa wamevaa barakoa, na fulana za njano, wanajihusisha na kunawa mikono kwenye kituo cha kuosha mikono kilichojengwa kwa simiti. Kila mmoja wao, ana sabuni yake. Vifaa hivi, vimepangwa kando ya barabara vikiashiria umuhimu wa usafi.

Mwanamke anatabasamu usoni amesimama mbele ya ubao mweusi, anashika kitu cheupe mkononi mwake akionekana kukieleza, amevaa shati jeupe na suruali jinsi. Chini yake mwanamke mwingine ameketi chini akiwa amekalia kiti cha samawati.

Chupa ndogo ya kioo yenye lebo nyeupe na kifuniko cha samawati. Lebo hiyo ina maandishi MMR vaxPro ikionyesha ni dawa au chanjo, ndani kuna poda nyeupe.